Michoro haya ni picha ya samaki kutoka kwenye maji ama mtoni. Picha hizi zinaonyesha samaki za aina nyingi ya maji.

Watoto hawa wawili wana viatu kwa mikono yao mwalimu huko juu ameshikilia vitabu mbili kwa mikono yake tena.

Hizi ni manyumba yenye imejengwa imejengwa Kwa gorofa ya juu hizi nyumba ni nyumba ya kukomboa watu wanakuja hapa wakomboe hili waishi na wafanye kazi wanafanya hapa ama wanafanya Kwa kampuni ambao wako.

Hizi viti zimepangwa kwa laini, zinaonyesha kwamba akuna wanafunzi kwa darasa. Viti zimepangwa na zimeina pahali moja.

Hawa ni wanariadha wako kwa uwanja wanafanya mazoezi, wanakimbia kwa uwanja huu.

Hii ni mtihani ya wanafunzi wa shule. Mtihani hii imeandikwa na kuna mapengo ambazo zimeachwa ili mwanafunzi aweke maswali yake hapa.

Kitabu hii ni ya darasa la nne. Imeandikwa jina ya hii kitabu na kuna picha ya watoto wadogo wenye wanacheza kiwanjani.

Hapa ni ofisi vitabu imepangwa kwa sanduku yenye imetengenezwa kwa ukuta ya ofisi, vitabu hizi ni ya gredi ya saba ni ya kusoma.

Walemavu Hawa wako uwanjani wanaendelea na mazoezi wanacheza mpira wa kandanda wamevalia nguo za kupigia mpira mwingine amekalia nguo nyekundu na zingine fupifupi.

Hapa ni ofisi. Kuna kompyuta zenye zimewekwa juu ya meza, waya yenye iko juu ya kiti na kuna vitabu zenye zimewekwa kando ya kompyuta hizi.

Hizi ni vitabu vya wanafunzi. Vitabu hizi ziko juu ya meza, ni ya kusoma.

Hapa ni mahali watoto wadogo wa chekechea wanachezea wakati hawafunzwi na wakati wameambiwa waende wacheze kiwanjani.

Hii ni kitabu cha mwanafunzi kitabu hiki ni ya kusoma ni ya gredi mbili.

Hii ni nyumba kubwa yenye imejengwa, ni ya ghorofa na kuna njia ya kupita wakati mtu anataka aende kwa ghorofa nyengine, juu.

Hapa ni darasa la wanafunzi. Kuna kiti na loka na hakuna mwanafunzi hapa darasa. Kuna karatasi yenye imewekwa juu ya loka moja kati ya hizi loka tano.

Hii ni nyumba mzuri yenye imejengwa, na ni kubwa ni ya ghorofa. Kuna maua mzuri yenye imepandwa kando na imepandwa izunguke kwa hii nyumba.

Hizi ni michoro yenye imewekwa kwa ukuta. Michoro hizi zimechorwa za samaki na imeandikwa nambari moja mbili, tena moja mbili, tena moja mbili.

Ni nyumba kubwa yenye imejengwa hapa, imejengwa vizuri na nyasi yenye imemea kando yake zimekatwa iwe ndogo sana.

Hizi ni vitu yenye imetengenezwa kwa mashule katika nchi ya kenya, ili watoto wadogo wa chekechea wanachezea.

Hawa ni wachezaji walemavu wako kiwanja wakiendelea na mazoezi Yao ya kucheza mpira ya miguu.

Walemavu hawa ni wachezaji, wako kiwanjani wanaendelea na mpira yao. Hawa wawili wamerukia mpira juu wakigonga pamoja.

Hawa ni wanariadha wa nchi ya kenya, huyu mwanariadha mwenye amefunga macho yake anaitwa kimani na huyu mwingine ni mwenye anasaidia akikimbia.

Huyu ni mlemavu , mchezaji hodari sana. Ako kiwanjani akiendelea na mazoezi ya kupiga mpira ya miguu.

Hii ni nyumba kubwa yenye imenjengwa na imegawanywa mara nyingi ili wanafunzi wasome hapa. Kuna maua yenye imepandwa kuzunguka.

Hawa ni wanariadha wa nchi ya Kenya, wako uwanjani wakiendelea na mpira zao. Wamechoka sana hadi huyu mwingine anatumia miko zake kuelezea kwamba amesikia uchungu, amechoka.

Hii ni kitabu cha mwanafunzi, ukurasa hii yenye imefunguliwa iko na picha ya kitabu na watu wenye wanakula.

Hapa ni kwa darasa la wanafunzi iko na loka na kiti ya Kila mwanafunzi, Hakuna mwanafunzi kwa hii darasa hata moja.

Huyu ni wizara wa elimu, anaongea mbele ya watu.

Hawa ni wanariadha wa nchi ya Kenya. Wako kiwanjani, wakiendelea na mbio zao. Wamevaa shati zilizoandikwa mbele jina la kila mwanariadha.

Hapa ni ofisi, kuna sanduku zenye zimetengenezwa kwa ukuta na zimeweka vitabu juu. Kuna nambari zenye zimeandikwa kwa hizi sanduku.

Hii mlango imefungwa, na kuna maelezo yenye imeandikiwa karatasi na imeekwa kwa mlango. Maelezo hizi imeandikwa kwamba hakuna mwanafunzi mwenye anapita hapa.

Hapa ni darasa la wanafunzi. Locker imepangwa kuonana na locker ingine hakuna mahali mwanafunzi anaeza kaa ndo asome.

Mama huyu anakaa pahali ambapo ni ya kufanyia mazoezi, anaitwa Hellen Wawira.

Shule, watoto wachanga zimejengewa mahali wanaenda kuchezea. Ni kama hii watoto wachanga wanaenda alafu wanacheza huku wakati hawako kwa darasa.

Hapa ni kiwanja ya kuchezea wachezaji hawa walemavu wanachezapira kiwanjani.

Huyu ni mwanariadha wa Kenya mwenye ni mlemavu ako kwa uwanja anafanya mazoezi ya anatumia baiskeli yake ya walemavu anafanya mazoezi uwanjani.

Hawa ni wanariadha wa nchi ya Kenya, kila mtu amevaa shirt yenye imeandikwa jina yake, walikuwa wanamaliza kukimbia mbio zao kiwanjani.

Hawa ni wanariadha wa nchi ya Kenya, hawa wameshika bendera ya nchi ya Kenya, kuonyesha kwamba wao ni washindi wa nchi ya Kenya kwenye riadha.

Hawa walemavu wamekaa kwa kiti vyao vya walemavu. Wanafunzwa jinsi ya kupigana na watu wengine.

Hapa ni kiwanja. Kuna wanariadha wenye wanaendelea na mbio zao. Wengine wameketi wakiona wakikimbia. Hawa wasichana wawili wanakimbia kiwanjani. Huyu mwenye amesuka nywele zake anasindikizwa na huyu mwingine mwenye amemshika mkono.

Huyu anaendesha baiskeli barabarani. Baiskeli hii ni mpya. Anaendesha kwa upande moja.

Hizi ni manyumba yenye imejengwa kubwa, imejengwa vizuri na imepakwa rangi vizuri. Kuna nyumba ingine nyuma yake yenye imejengwa ya ghorofa.

Hapa ni kiwanja ya shule. Watoto wadogo wa chekechea wametengenezewa vitu ambavyo wanatumia kucheza kiwanjani.

Hizi ni michoro zenye zimewekwa kwa ukuta, michoro hizi kuna shati, tuna blausi, viatu na gari.

Hapa ni kiwanja, mahali ya kuchezea. Wachezaji hawa wamepanga laini mbili. Kuna wengine wako mbele na wengine nyuma ya wengine. Na kuna mpira mbili mbele yao.

Mama huyu ni mlemavu, amewekewa chuma kwa mguu yake ya pili. Anaitwa Asiya Sururu.

Hawa ni wanariadha, wa nchi ya Kenya, wako kiwanjani wakiendelea kuzunguka kiwanjani, kuna mwenye anasindikiza huyu mkimbiaji mwenye amechoka sana.

Hizi ni masiku za wiki .Imeanziwa siku ya juma pili ,jumatatu jumanne hadi jumamosi.

Hawa ni walemavu. Wamekaa kwa viti vyao vya walemavu. Wanasindikzwa na wengine na wameshika bendera ya Kenya juu wakielekea pahali kuna sherehe.

Hii ni kitabu cha mwanafunzi. Mwalimu amempea maswali ajibu na amepata maswali yote.

Hii ni picha yenye inaonyesha lori yenye inabeba mzigo, gari moshi na baiskeli yenye inachukua mzigo.